Hili ni eneo kubwa la kufugia ng'ombe ambapo ngombe wengi wamepangwa kwa safu. Wanakula kutoka kwenye vyombo vya chakula. Ng'ombe wote wana rangi nyeusi na nyeupe. Katikati ya banda moja, kuna mtu mmoja amevalia mavazi ya buluu akitembea. Sehemu hio imefunikwa kwa mabati.

Mtu amevaa sweta na suruali ya rangi ya samawati akiwa ameshika chombo cha kijani. Mwingine amevalia mavazi yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na njano huku akiwa na kanda mbili za buluu. Kuna ndoo ya fedha na chupa ya manjano zikiwa zimewekwa karibu. Wote wamesimama karibu na ukuta wa jengo lenye rangi ya kahawia. Sehemu ya sakafu inaonekana kuwa na vigae vya kijivu upande mmoja.

Ngombe kadhaa ndani ya zizi wakiwa wamesimama kwenye vibanda tofauti. Wakifungiwa na vizuizi vya chuma. Wanakula nyasi kutoka kwenye malisho yaliyo mbele yao. Zizi lina paa la bati na linaonekana kujengwa kwa miti. Kuingia kwenye zizi hili kuna lango la chuma.

Gala lenye mrundiko mkubwa wa marobota ya nyasi ilizo fungwa kwa kamba. Marobota haya yamepangwa kwenye paleti ya mbao na yamepangwa kwa uangalifu yakijenga Kuta na mirundo mirefu. Baadhi ya nyasi zimemwagika chini zikionyesha ni mahali pa kuifathi chakula Cha mfugo.

Ng'ombe wamesimama ndani ya mabanda yaliyogawanywa kwa vizuizi vya chuma vya rangi ya kijani. Kuna njia ya katikati yenye sakafu ya saruji inayoelekea mlango uliofungwa pazia la buluu. Pande zote mbili kuna sehemu ya kuweka chakula chenye majani mabichi. Paa la jengo limejengwa kwa mbao na mabati likiwa na mwanga wa asili unayoingia kupitia mianya.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe na koti la buluu, akichagua mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Mkungu huo, unaning'inia kutoka kwenye mti wa ndizi uliyozungukwa na majani makubwa makubwa yenye rangi ya kijani. Mwanaume huyo ameinama kidogo na anaonekana kama anaguza ama anachunguza mkungu huo.

Kuna mkungu wa ndizi za njano. Ndizi hizo zimeungana pamoja kwenye shina lake na zimetandazwa juu ya meza nyeupe. Mkungu huu una ndizi kadhaa ambazo zimeiva vizuri sana.

Kiasi kikubwa cha unga ulioko kwenye mfumo wa mashine ya kusaka. Unga huu umetoka ndani ya mashine ,kifaa cha chuma chenye umbo la duara kimezunguka unga huo kikionekana kuwa kwenye mfuko mweupe . Mwangaza kutoka juu unamulika unga na sehemu ya mashine.

Hapa kuna mwanamke aliyekaa kwenye shamba, ametabasamu na amevaa nguo nyeusi, amezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi, upande wake wa kushoto kuna miti ya mahindi na upande wa kulia kuna mimea ingine iliyoota chini.

Watu kadhaa wanashughulikia mahindi ambayo yametandazwa ardhini. Mwanamke aliyevaa nguo ya kijani anahudhuria bidhaa hiyo iliyotandazwa huku mwanaume amevalia kitambaa cha rangi ya waridi, akichunguza kitu kingine. Kando yake, watu wote wako katika harakati ya kazi ya kawaida.

Kundi la watu wakisimama karibu na rundo kubwa la mimea iliyokatwa na iliyokaushwa inayofanana na nyasi au mazao ya nafaka. Rundo hilo Lina rangi ya kahawia na ina mkubwa mkuu. Mtu mmoja amevaa shati la rangi ya chungwa amesimama juu ya rundo hilo.

Kuna kiasi cha kitu cheupe laini kikiwa kimewekwa ndani ya kitambaa chembamba kama kichujio . Kitambaa hiki kipo juu ya sufuria kubwa ambayo inaonekana ina kioevu cheupe ndani . Inaweza kuwa ni mchakato wa kutengenezea jibini au aina ingine ya maziwa.

Kuna kundi la watu wakipanda miti kwenye mchanga wenye rangi ya kahawia. Mmoja wao anatumia jembe kuchimba shimo na mwingine anashikilia mti. Watu wengine wanashiriki shughuli hiyo. Inaashiria shughuli ya kupanda miti au migomba ya ndizi kwa ajili ya mazingira bora.

Mikono ya mtu inashika mahindi yaliyokomaa huku mengine yakiwa yamelala chini juu ya uso wa udongo. Miguu yake imekanyanga sehemu iliyojaa maganda yaliyopangwa ovyo. Mandhari inaonyesha shughuli ya baada ya mavuno. Mionekano ya giza na mwanga mdogo huashiria mazingira ya kazi ya kienyeji.

Sehemu ya chini ya ya ng'ombe ikiwa na mguu na sehemu ya kumkamulia maziwa .Sehemu ya kumkamulia inayo Fanya kazi ya kumega maziwa imeunganishwa na mfumo wa mrija wa rangi ya buluu. Mirija hiyo inaelekea kwenye ndoo kubwa ya chuma. Sakafu ni ya udongo.

Mwanamke amevaa nguo ya daktari ya rangi nyeupe na kofia ya nywele ya rangi ya kijivu. Anashika chombo cha chuma, labda sufuria na anaonekana akimimina kitu fulani kutoka kwenye chombo hicho. Mbele yake kuna chombo kingine cha chuma kinachofanana na sufuria kubwa.

Mtu aliyevaa koti jeupe na kofia ya nyuzi anashika chombo cha chuma akimimina unga mweupe. Vifaa vingine vya chuma vimepangwa upande wa nyuma. Ukuta una rangi ya waridi na nyeupe unaonekana nyuma yake. Mandhari yanaonyesha mazingira ya kazi ya maandalizi ya bidhaa.

Wanyama wanne wenye madoa meusi na meupe wamesimama karibu na wa juu ,kwenye upande wa nyuma kuna mbao na miundo ya shamba miale ya jua inatoa vifuli vyeusio na miili yao ardhini.

Mtu amevaa kofia nyekundu na kofia anayolingana amesima katikati ya shamba lenye mikungu yenye miti mikubwa ya matunda. Majani makubwa ya kijani yanatoa kivuli na kuunda mwonekano wa kijani kibichi. udongo uliofunikwa na mabaki ya majani umeenea chini ya mti. Miale ya mwanga ya mchana inapenya kupitia mapengo ya majani.

Watu watatu wameinama kwenye shamba wakiwa wanapanga ndizi juu ya majani makubwa. Mazingira yanaonekana yenye miti mingi ya kijani na ardhi ya udongo wa kahawia. Kundi hili linafanya kazi kwa ushirikiano katika sehemu ya kilimo. Rundo la matunda ya kijani lipo katikati ya eneo wanalolifanyia kazi.

Kipande kikubwa cha unga kimewekwa juu ya mashine ya chuma. Sehemu ya kifaa inaonyesha mikanda isiyosongeza bidhaa. Uso wa unga unaonekana kuwa mwororo na wenye rangi ya manjano hafifu. Vifaa vya ndani vimepangwa kwa usahihi kusaidia mchakato wa utengenezaji. Nuru inaakisiwa kwenye sehemu za chuma ikionyesha usafi wa mazingira hayo.

Hili ni eneo la kufugia wanyama mbele yake kuna zizi la ng'ombe lililojengwa kwa mbao, zizi hili lina paa la bati ambalo linafunika sehemu ya ndani, ndani ya zizi kuna ng'ombe mweusi karibu na zizi kuna chumba cha maji au chakula cha ng'ombe kilichotengenezwa kwa saruji.

Mikungu mikubwa imekusanyika katika shada zenye umbo nzuri, rangi ya kijani imetawala katika sehemu yote. Mpangilio wa matunda unaonekana kuwa wa msongamano mkubwa . Sehemu ya nyuma unaonyesha uzio wa mbao, nyasi na mimea midogo vimetokea chini ya eneo hilo.

Mwanamke aliyejifunika leso la miraba bluu na suruali ya bluu amekaa chini akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe, ng'ombe huyu anarangi nyeupe na nyeusi, mwanamke huyu ameshikilia mtungi mweupe kwa mikono miwili akiyabasamu kwa furaha inaonekana yuko shambani akifanya shuguli za kawaida za kilimo.

Hapa kuna mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Mkungu huu umefunikwa na mfuniko wa buluu, labda ili kuinga. Mfuko huu, unaonekana umeachana kidogo. Mkungu huo unaonekana ukining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi uliyozungukwa na majani makubwa ya kijani.

Kikombe cha chuma kimejazwa mchanganyiko wa rangi ya manjano na jembe nyeupe. Kijiti cha mbao kimezama ndani ya kiyoevu hicho kikielekezwa upande wa kushoto juu. Mwangaza wa juu unaagizi uso wa mchanganyiko huu Kwa uwazi, sehemu ya pempeni ina kivuli kinachoonyesha ndani ya viumbo vilivyotumika.

Shamba kubwa lenye mimea midogo ya migomba yenye imepangwa Kwa safu ikiwa na majani mapana na yenye rangi ya kijani kibichi , udongo unaonekana kuwa mweusi na unaonekana kulimwa. Mbali nyuma kuna mwonekano wa miti mingine isiyobainika wazi.

Kijana aliyevaa shati ya buluu amesimama karibu na ng'ombe walioko chini ya paa lililofunikwa kwa nyasi na miti. Eneo la mbele limejaa mabaki ya mimea yaliyokauka yakitapakaa ardhini. Nyuma kuna mti mkubwa wenye majani mengi ukitoa kivuli. Mandhari inaonyesha mazingira ya vijijini yenye shughuli za ufugaji.

Watu wawili wamevalia mavazi meupe na vikinga nyuso wakishughulikia kiowevu jeupe kwenye chombo kikubwa, moja anashikilia kijiko cha plastiki cha buluu na kifaa cha kuchuja cha kijani , karibu nao kuna ndoo ya chuma chenye mabaki ya kiowevu pembeni, sehemu ya nyuma ina watu wengine walioketi karibu na mlango wa rangi ya samawati.

Mkungu mingi ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani ikiwa imepangwa juu ya gari. Ndizi zimepangwa kwa wingi zikiwa zimefungwa vizuri na gari hilo lina chuma cha juu kinachoshikilia shehena hiyo kubwa. Baadhi ya majani ya ndizi yanaonekana yamefungwa kwenye ndizi hizo.

Mimea mirefu ya kijani imeota kwenye udongo wa kahawia majani yake yanaonekana yamefunikwa na ute wa buibui au wekundu wa wavu. Mandhari inaonyesha eneo la mashambani lenye hali ya unyevunyevu.

Mwanaume amevaa fulana nyeupe na buti ndefu za mpira akiwa karibu na mnyama mkubwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi . Ameshika mpini wa chuma uliowekwa mbele yake . Sehemu waliosimama ina sakafu ya saruji yenye unyevunyevu , nyuma kuna ukuta wa rangi nyepesi na miundo mbinu ya chuma.

Hapa kuna duka la maziwa linaloonekana kuwa wazi. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi destiny diaries na picha ya ng'ombe mweupe na mweusi. Mbele ya duka kuna kundi la watu watano au sita wamesimama pengine wakiwa wamevalia fulana au koti la rangi ya machungwa. Milango ya duka imefunguliwa na inaonekana kama duka la maziwa lililo na mashine ya kutoa maziwa.

Kuna mfanyakazi katika eneo la uzalishaji wa maziwa. Mwanamke huyo amevaa koti jeupe la maabara, kofia nyavu na anashikilia chombo kikubwa cha alumini. Anaonekana kumimina maziwa ndani ya chombo kikubwa cha metali. Nyuma yake kuna mlingoti ya mitambo ya kutoa maziwa kuonyesha kuwa yuko kwenye kiwanda au duka la maziwa.

Mimea ya mahindi yenye majani makubwa ya kijani imepandwa kwenye mistari. Ardhi ya kati ya mimea hio inaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Kwa mbali kuna mimea mingine mingi ya mahindi inayoonekana katika shamba hilo. Mimea hio inaonekana bado kuwa ni michanga na ina afya nzuri.

Mwanaume amevaa fulana ya buluu na kofia nyeusi akisimama shambani. Ameshika mkungu wa matunda ya manjano yaliyokomaa. Majani makubwa ya kijani yanazunguka eneo alilosimama. Shina la mmea linaonekana na udongo wenye mabaki ya majani nchini.

Hili ni eneo la kufuga wanyama. Katika sehemu ya mbele mwanamume amevaa shati la buluu ameketi chini ya ng'ombe mweusi na mweupe na anamkamua maziwa. Anaweka mikono yake kwenye chuchu za ng'ombe na anashikilia ndoo ya rangi ya buluu. Upande wa kushoto wa mwanamume huyu kuna mtu mwingine ameketi na kumkamua ng'ombe mwingine mweusi.

Kuna mimea ya ndizi ikiwa imesimama wima ndani ya chavu au bustani. Majani ya mimea hiyo ni makubwa na mapana na baadhi yao yanaonekana kukauka. Mimea hii inakua chini ya muundo wa medali na nyenzo ya plastiki, ikionyesha mazingira yanayodhibitiwa na kukua.

Kuna kiasi cha jibini au chakula kingine chenye rangi nyeupe kikiwa ndani ya chujio chenye rangi ya kijani kibichi, chujio hicho kina wavu cha chuma cha pua, jibini hilo linaonekana lina mchanganyiko wa donge ndogondogo juu yake.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo lenye mabango ya bidhaa za maziwa, mlango wa kijani uko wazi upande wa kushoto wengine wamevaa makoti ya rangi nyekundu yenye mistari mieupe picha ya ng'ombe imechorwa juu ya bango kubwa la duka eneo linaonekana kuangaziwa na mwanga wa usiku.

Kundi kubwa la watu wakiwa sokoni au sehemu ya biashara wakishughulika na mrundikano mkubwa wa ndizi mbichi. Mikungu mingi ya ndizi imerundikwa chini. Mingine imerundikwa kwenye majani na kamba. Watu mbalimbali wamezunguka ndizi hizo. Mwanamume mmoja amevalia shati la buluu na mwengine amevalia shati jeupe.

Mwanaume mwenye jaketi la kahawia anamimina kiowevu cheupe kutoka kwenye chombo cha chuma. Anasimama karibu na meza ya mbao yenye mizinga ya chuma iliyopangwa. Nyuma yake kuna jengo la paa la kijani na miti mirefu. Anga lina mawingu meupe yanayochangayika na sehemu ya samawati.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamesimama kwenye zizi lenye paa la chuma. Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakitazama mbele huku mmoja wao akiwa amelala chini. Kuna chombo cha maji kilichojengwa kwa zege mbele yao. Hali inaonekana kuwa katika shamba la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya kahawia wanaonekana. Wanatazama moja kwa moja kuelekea mbele ya picha wakiwa wamesimama karibu na nguzo za chuma. Mbele yao, ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu na vumbi. Nyuma kuna miundo ya uzio na mazingira yenye udongo na majani machache.

Mwanaume akiwa amevaa shati jeupe amesimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi zilizowekwa juu ya meza. Ndizi hizo zina rangi ya njano na zimepangwa kwa wingi. Nyuma yake kuna ishara zenye maandishi na miundombinu ya jengo. Picha inaashiria biashara ya ndizi

Mwanamke amevaa shati la machungwa na sketi yenye mistari ya rangi anatoa maziwa kutoka kwa mnyama. Anaegemea upande huku akielekeza maziwa kwenye ndoo ya plastiki ya buluu. Mguu wa mnyama umefungwa kamba kuzuia harakati. Chini kuna udongo kavu na vipande vya mbao vilivyosakaa.

Mtu mmoja ambaye anaonekana wamevalia kofiangumu ya pikipili na koti jeusi, ameshililia ndoo, na anamwaga kioevu kwenye mtungi mweupe, mtu huo ni mmoja wa mitungi mingi ya rangi ya nyeupe, ambayo imewekwa kwenye roli la rangi ya chungwa.

Watu wawili waliovalia koti la rangi ya bluu na buti ndefu, wanafanya kazi karibu na mifugo. Ng'ombe wamefungwa kwenye nafasi maalum wakiwa na vifaa vya kukusanya maziwa. Sakafu kimetengenezwa kwa mawe yaliyopangwa vizuri. Mizinga ya chuma na plastiki ilo karibu kwa ajili ya kuhifadhi mazao yanaokusanywa.

Sehemu kubwa imejaa mikungu ya matunda yenye rangi ya kijani kibichi. Magari yenye rangi ya buluu na nyekundu yameegeshwa upande wa nyuma. Watu wachache wanaonekana wakihangaika katikati ya mizigo hiyo. Miti mirefu imezunguka eneo hili ikitoakivuli cha asili.

Hii ni shughuli ya kukamua ng'ombe. Mtu mmoja amevalia nguo ya buluu na buti nyeusi anakamua ng'ombe mweusi na mweupe. Mtu huyo, amekaa kwenye stuli karibu na ndoo ya chuma. Kuna ng'ombe kadhaa wamefungwa kwenye banda lenye bati na kuna ndoo nyingine ziko chini.

Kuna shamba ilio na mimea iliyo kauka, labda kutokana na ukame, majani ya mimea hiyo yamegeuka rangi ya kahawia na miingine, yametapakaa chini, shamba hili lina ashiria athari mbaya ya mabadiliko ya hewa.

Mazingira ni ya vijijini au sehemu ya mashambani. Mwanaume mmoja, amejikunja chini akiwa anafanya shughuli ya kukamua ng'ombe. Ng'ombe huyo anaoneka kuwa wa aina ya zebu na pembe zake ndogo zinaelekea juu. Mwanaume huyu, anatumia ndoo ya buluu kukusanya maziwa.

Kundi la watu wakiwemo wanasiasa na wataalamu wakiwa wamekusanyika karibu na pipa, mwanamke mmoja amevaa kofia nyeupe na fulana ya pinki anafanya onyesho kwa kutumia kifaa cha kupimia mbele ya watazamaji, watu wengine wamevalia kofia nyeupe huku wataalamu wakiwa wamevaa makoti meupe.

Kundi la matunda lenye umbo la mwezi mwandamano, matunda haya yameungana pamoja katika tawi moja, na rangi yake ni ya njano iliyo komaa, mwisho wa kila tunda una rangi nyeusi mbele yake.

Kuna duka la maziwa linaloonekana kuwa wazi. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi destiny diaries na picha ya ng'ombe meupe na mweusi. Mbele ya duka kuna kundi la watu watano au sita wamesimama wengine wakiwa wamevaa fulana au koti la rangi ya chungwa labda wafanyikazi au wateja.

Kuna shamba kubwa la miti ya ndizi iliyo na majani mengi makubwa ya kijani yanayoonekana upande wa kushoto, na mkungu mmoja wa ndizi mbichi unaonekana ukining'inia juu. Njia ya udongo au nyasi inaonekana katikati ya picha ikiingia ndani ya shamba. Upande wa kulia kuna vichaka na miti mingine midogo.

Mtu amevaa kofia ya njano na suti ya njano akimnyunyuzia ng'ombe dawa. Mtu huyu amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni chenye rangi ya buluu na njano. Ng'ombe mweusi na mweupe amefungwa kwa kamba. Nyuma ya ng'ombe kuna uzio wa mbao. Mazingira yana miti na mimea.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa ndizi akishika mkungu wa ndizi mbichi. Mwanaume huyo, amevaa shati yenye michoro na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna miti mingine. Upande wa kushoto wa picha kuna ua na nyumba lililotengenezwa kwa mbao.

Lundo la matunda, yenye umbo la mche duara ,mrefu lina rangi ya manjano yenye kung'aa. Kila moja lina mche yenye rangi nyeusi kidogo. Imeunganishwa juu ya sehemu ya kijivu iliyokauka. Mandhari ya nyuma, ni tupu yenye rangi nyepesi, na ni nyeupe.

Mwanamke, labda mkulima amesimama karibu na mti mkubwa wa ndizi. Amevalia shati jeupe na nguo ya rangi ya kahawia. Anashika mkungu mkubwa wa ndizi ambao unaninginia kutoka kwenye mti. Mkungu huo bado haujaiva na una rangi ya kijani.

Ngombe kadhaa ndani ya zizi wakiwa wamesimama kwenye vibanda tofauti wakifungiwa na vizuizi vya chuma, wanala nyasi kutoka kwenye malishobyaliyo mbele yao, zizi lina paa la bati na linaonekana kujengwa kwa miti, kuingia kwenye zizi hili kuna lango la chuma, kando ya zizi hilo kuna ngombe wengine wanao onekana wakiwa sehemu nyingine ya zizi.

Mwanaume amevaa koti jeupe ya mahabara akifanya jaribio la kisayansi, mwanaume huyo anaoneka ameshika chombo chenye nyaya ndefu ambazo anaziweka ndani ya vikombe vyeupe vilivyopangwa juu ya meza, kuna vikombe vingine vilivyopangwa mbele yake, dirisha inaonekana ikitoa mwanga wa asili.

Watu wawili anachimbua udongo kwa kutumia zana za mikono. Mmea mchanga wenye majani ya kijani upo karibu nao. Eneo linaonekana lina mchanga mwekundu na mimea mingine nyuma. Mandhari ya mbali inaonyesha miti na mwanga wa jua.

Kuna ng'ombe kadhaa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wanakula malisho kwenye banda la kulishia. Wanatazama chini kwenye rundo la nyasi na majani. Banda hilo lina paa la chuma na nguzo za chuma. Mbele kuna mifuko ya gunia ambayo inaweza kuwa chakula cha ng'ombe.

Kundi la migomba, ambayo majani yake yamegeuka na kugeuka rangi ya kahawia. Migomba hii, imepandwa kwenye mazingira yenye milima iliyo funikwa na mimea mingine ya kijani kibichi. Mazingira hayo yanaonyesha kuwa ni ya porini au shamba lisilotunzwa vizuri.

Mtu amevaa kofia ya usalama anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo cha plastiki kijani. Vyombo vyeupe vimepangwa juu ya gari la rangi ya machungwa. Eneo la nyuma linaonekana kavu na tupu. Shughuli inaonekana kufanyika nje. Mazingira yanaashiria kazi ya maandalizi au uchanganyaji.

Mtu amesimama shambani karibu na mgomba wa ndizi. Sehemu ya mbele ina ardhi yenye udongo mwekundu na nyasi zilizopandwa. Nyuma kuna miti mirefu ya migomba yenye majani mapana ya kijani kibichi. Mandhari inaonyesha shughuli ya kilimo katika mazingira ya kijijini

Mwanamume amesimama karibu na gari la kubebea mizigo akivuta ndoo kubwa. Gari analosimama nalo limepakia ndoo nyingi kubwa zenye rangi nyeupe. Baadhi ya ndoo hizo zinaonekana kuwa chafu au zimetumika. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya wazi yenye ardhi kame, miti na vichaka

Mtu anaendesha pikipiki yenye mzigo mkubwa wa mitungi ya chuma. Koti la usalama la rangi ya kijani yenye mistari nyeupe imevaliwa. Barabara inaonekana kuwa na mwangaza hafifu wa jioni au alfajiri. Gari kubwa lipo mbele likisafiri upande ule ule. Mizigo imefungwa Kwa uangalifu pande zote za chombo hizo za kusafiri.

Hili ni kundi la wanawake wakifanya kazi pamoja jikoni. Mwanamke aliye katikati amevalia mavazi yenye rangi nyingi, na anatumia kijiko cha chakula kujaza unga kwenye vikombe vidogo vilivyowekwa kwenye sinia. Vikombe hivyo ni vya bluu na kijani kibichi. Wanawake wengine wamesimama karibu naye.

Mkono wenye gluvo nyeusi umeshika kifaa cha chuma. Ncha ya kifaa imesongezwa karibu na sehemu ya chini ya mnyama. Ngozi ya mnyama ina rangi ya kahawia na madoa meusi. Mwanga wa karibu umeangaza eneo hilo vizuri. Mandhari ya nyuma inaonekana yenye rangi hafifu na kivuli kidogo.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na chombo ambacho kinaonekana kama sinia kubwa. Ndani yake kukiwa na vyombo vidogo vidogo. Mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya maua ameshika ndoo na kula chakula kilichopikwa, labda wali, katika kile chombo. Watu wote wamekusanyika ili kushiriki au kupokea chakula.

Hapa kuna watu wawili wakifanya kazi jikoni au sehemu za uzalishaji wote wamevaa mavazi meupe yanayofanana na koti za maabara na wamefunika nywele zao , mmoja wao anavalia barakoa ya kinga, mtu wa kwanza anashika chombo cha kwanza cha metali na kumimina kitu ndani ya mashine ya fedha iliyo mbele yao.

Mwanaume anayetabasamu amekaa mbele ya meza na anashikilia ndizi mbili, moja ya ndizi mbichi na nyingine iliomenywa pembeni yake kuna rundo ya ndizi mbili mbichi anaonekana akitoa maelezo kuhusu ndizi hizo, nyuma yake kuna ukuta wa matofali meupe.

Ng'ombe wanne weusi na weupe wamesimama kwenye zizi la wanyama mmoja wao anatizama kamera huku wengine wakiangalia upande mwingine ,zizi hilo limetengenezwa kwa viuma na sakafu yake inaonekana kuwa na udongo nyuma ya ndama hao kuna vibanda vingine na mifugo wengine.

Mtafiti wa kike aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ya nywele ya buluu, barakoa na glovu anafanya majaribio ya kisayansi. Anashika chombo cha plastiki akionekana akichunguza sampuli. Mezani mbele yake kuna vifaa vingine vya maabara.

Makundi makubwa ya matunda ya manjano yamejipanga kwenye shina refu la mmea ya kijani. Majani mapana yanapeperuka juu yakitengeneza kivuli ya asili. Mandhari yanaonyesha uzalishaji wa mazao ya kitropiki. Miale ya jua inapita, kupitia mianya ya majani ikiongeza mwangaza ya rangi.

Kuna mtu aliyeinama chini ya ng'ombe akimkamua kwa mikono yake. Mtu huyu amevalia kaptura za milia na buti nyeusi. Maziwa yanatiririka ndani ya ndoo ya chuma iliyopo chini. Sehemu ya mbele ya ng'ombe haionekani.

Wanaume wawili wakiwa na kofia nyekundu wakimwaga maziwa kwenye mashine ya kupima, mwanaume wa mbele ameshika chombo na kumwaga maziwa huku mwingine akimsaidia, nyuma yao, kuna mabati kadhaa ya maziwa yamepangwa, watu wengine wanasubiri nyuma, eneo nzima linaonekana kuwa ndani ya kiwanda kidogo.

Ng'ombe anayekamuliwa maziwa kwa kutumia mashine maalum ya umeme. Ng'ombe huyu mwenye rangi meupe na madoa meusi amefungwa kwenye eneo maalum kwa ajili ya kukamua. Mashine ya kukamulia inaonekana wazi mbele ya ng'ombe, ikiwa imeunganishwa na chombo cha chuma cha kukusanya maziwa.

Mikungu ya ndizi mbichi yenye rangi za kijani, mukungu huo unaning'inia kutoka kwenye mti wa ndizi huku ukizungukwa na majani yake makubwa ya kijani. Ndizi hizo zimepangwa kwa mafungu. Picha zinaonyesha hatua za ukuaji wa ndizi kabla ya kuiva.

Mtu amevaa koti jeupe na neti ya kichwa akiwa kwenye chumba cha kazi. Anamimina kiowevu kutoka kwenye chombo cha chuma kuelekea kitambaa kilichowekwa juu ya ndoo. Meza ya chuma yenye bomba la maji ipo karibu na sehemu ya kazi. Sakafu inaonekana kuwa ya mawe yaliyopangwa na vifaa vingine viko pembezoni.

Mwanaume anaonekana akibeba mzigo mkubwa wa mkunga wa ndizi mbichi, kuna mtu mwingine upande wa kushoto akiwa amepinda akishugulikia ndizi mandhari ya nyuma ya soko yanaonyesha majengo na mabanda .

Hii ni mgomba mingi ya ndizi uliyopangwa kwa safu. Ndizi hizo bado hazijaiva na zina rangi ya kijani. Migomba inaonekana kuwa imekatwa kutoka kwenye miti. Zimepangwa juu ya ardhi kavu.

Mkulima amevaa shati la rangi ya zambarao na kofia iliyoshonwa amesimama katikati ya shamba la mahindi anashikilia mhindi moja mkulima huyo anaonekana myonge, nyuma yake kuna miti mingi ya mahindi.

Kuna kundi la ng'ombe watano ambao wana rangi ya nyeusi na nyeupe. Wanakula nyasi kutoka kwa mpira mkubwa wa tairi. Ng'ombe mmoja amesimama mbali upande wa kulia. Nyuma ya ng'ombe, kuna jengo la mbao na miti mirefu.

Pikipiki iliyojaa vyombo vya maziwa ina picha tatu za chuma zilizofungwa pande zote mbili na nyuma ya pikipiki, dereva amevalia kofia ya bluu, anaonekana amefunga mzigo mkubwa mgongoni.

Rundo kubwa la mchele ulio na maganda ukitandazwa chini, ya anga wazi, watu kadhaa wamesimama karibu na rundo hilo wakionekana wakishugulika, kuna mwanaume mmoja akiwa amesimaa chini ya mchele, alitumia kifaa fulani.

Kundi la wanawake watano , wawili wakiwa wameketi chini na wengine wakisimama , mwanamke mmoja amevalia nguo za zambarau na kitambaa chekundu, amekaa chini akitayarisha chakula, mwanamke mwingine amevalia nguo ya buluu na nyeupe na kofia nyeusi akimwangalia.

Kuna migomba mingi ya ndizi ambazo hazijaivaa na zina rangi ya kijani kibichi zimepangwa juu ya ardhi migomba yote imekatwa kutoka kwenye miti na imekusanywa pamoja na kupangwa pamoja.

Shamba la ndizi lenye mimea mingi na udongo unaonekana na rangi ya, nyekundu na kuna mashimo madogo madogo kwenye sehemu fulani, majani ya ndizi ni makubwa na yenye rangi ya kijani. Kwa nyuma, kuna miti mingine au mimea. Mazingira yanaonekana kuwa ya ukanda wa tropiki.

Wanawake wawili wanaoweza kuwa wahudumu wa afya au wafanyikazi wa maabara, wakiwa wamevalia mavazi meupe na barakoa. Mwanamke mmoja anatumia kifaa cha kuchuria unga au unga mweupe kwenye ndoo kubwa, huku mwanamke mwingine akimsaidia. Kwa nyuma, kuna watu wengine kadhaa wakiangalia mchakato huu.

Kijana amesimama karibu na migomba mingi ya ndizi, kijana amevalia shati la bulu, suruali ya bulu na buti nyeusi akiwa ameshikilia kifaa cha mbao, ndizi hizo bado hazijaiva zina rangi ya kijani.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye shamba lenye mimea ya mahindi na majani ya kijani amevaa fulana nyeusi na anashikilia zana ya kilimo mkononi. Uso wake unaonyesha tabasamu la furaha. Mazao yaliyomzunguka yanaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji.

Mwanamme amesimama karibu na ng'ombe mweupe na mweusi akiwa amevalia shati nyeupe na buti ndefu za rangi ya nyeupe. Ng'ombe amefungwa kwa mnyororo na huku yuko ndani ya zizi. Mandhari ya nyuma yanaonekana kama jengo la shamba la ng'ombe.